Vitabu viwili, vya gredi ya saba, ambavyo ni vya somo la kompiuta. Masomo yenyewe ni ya mtindo mpya, ambao unazingatia uwezo wa mwanafunzi tu.

Mlemavu wa timu ya kadada ya Kenya amevalia jezi ya Kenya ya rangi nyeupe na rangi nyekundu. Aweza kuwa yupo mazoezini kwa sababu kuna shindano linalokuja au yupo mazoezini tu.

Uwanja wa nyasi ulio na majani mabichi na mti mingi pembezoni pamoja na ghorofa moja upande wa kulia. Kuna nguzo ndefu ya mlingoti katikati, tanki la maji ya plastiki na sehemu ya maua iliyopandwa vizuri. Mazingira yanaonekana tulivu na asasi kama vile kwenye taasisi ya elimu au ofisi.

Waendeshaji baiskeli wa kitaaluma ama wanariadha wa baiskeli wa kitaaluma ambao wamevalia sare rasmi za jazi yenye nembo za Kenya pamoja na kofia ya kujilinda ili wasiweze kuumia wakati wanapoanguka. Viatu maalum na maji pia.

Watu wanne wakiwa karibu na boti mtoni wamevalia tisheti nyekundu yenye neno Kenya. Moja ameketi ndani ya boti akiwa karibu na kiti cha magurudumu. kuna mtu mwengine pembeni akizungumza nao na nyuma kuna miti ya mikoko inaonekana wanashiriki shughuli ya michezo ya maji.

Wanariadha wanne wakiwa kwenye uwanja ya mbio mmoja wao akiwa amevaa jezi yenye maandishi Kenya . Wameungana mikono na wanakimbia pamoja ishara ya mazoezi au mashindano ya riadha. labda mbio za wanaoona na wasioona Hii ni taswira ya ushirikiano na mshikamano kwenye michezo.

Mlango wa rangi ya kahawia. Kuna onyo kwenye kijikaratasi kidogo ambacho kinasema no exit for students . Kumaanisha kwamba, wanafunzi hawaezi tokea kutumia mlango huu. Inaonekana hii ni shule.

Kompyuta ya mezani aina ya Dell ikiwa na monitor , kibodi na mipangilio kwenye dawati safi hii ni mazingira ya kawaida ya ofisi au maabara ya kompyuta shuleni. Monitor imezimwa na kuna sticker ndogo imeandikwa NC5 juu yake.

Uwanja wa michezo wenye bembea, njia ya kuteleza na ngazi za kupandia vyenye rangi nyingi. Chini ya mti mkubwa wenye kivuli kizuri, kuna njia ya kutembea ya mawe inayoelekea kwenye uwanja huu. Na nyuma kuna ukuta wa uwa. Sehemu hii ni mahali salama na pazuri kwa watoto kuchezea.

Mchezaji wa kurusha mishale au mkuki ambaye ni wa jinsia ya kike na ni mlemavu yuko mazoezini au labda yaweza kuwa ni mashindano. Kuna watoto wawili ambao wanaonekana. Uwanja huu unapendeza sana.

Uwanja wa michezo ya watoto wenye bembea njia ya kuteleza ya kijani zipandwe na ukuta wa magurudumu pembeni. Kuna miti na majengo ya karibu likiwemo jengo kama kanisa lenye paa jekundu linaonekana na nyuma, hapa ni sehemu za alama za uchezaji na furaha watoto.

Bendera iliyoshushwa kwenye mlingoti uliopok kati ya ua uliopangwa vizuri, kwa manjano na kijani mbele ya jengo la gorofa moja lenye milango miwili na varanda juu kuna njia ya lami inayopitia katikati ya ua kuelekea kwenye mlango wa jengo pembeni kuna pipa jekundu la taka.

Bango jeupe, lenye maandishi makubwa ya kijani fire assembly point na mshale mwekundu unao onyesha mwelekeo. Bango limesimama mbele ya tanki kubwa jeusi la maji na liko kwenye nyasi , hii ni alama ya sehemu ya kukusanyika endapo moto utatokea katika jengo au eneo.

Bango lenye rangi tofauti ambalo liko ukutani katika shule, likieleza maadili na kanuni muhimu kama tunatii sheria, tunafanya kazi kwa pamoja, tunaheshimiana, tunawatii walimu, tunafanya ushindani wa afya, tunafuata maagizo, tunaheshimu muda, hatukati tamaa na sisi ni familia. Inaonyesha umuhimu wa kusema maneno kama tafadhali,, asante, pole, nisamehe, mungu nibariki.

Madawati ya mbao yaliyochakaa kidogo yamepangwa darasani pamoja na viti vya chuma na mbao. Kuna ubao mweupe mbele na rula kubwa imening'inia ukutani. Mandhari inaonekana ya kawaida ya shule za Kenya. Hapa ni sehemu nzuri ya kusomea darasani.

Madawati ya mbao ya shule yakiwa yamepangwa darasani na kitabu kimewachwa juu ya dawati moja, ukutani kuna mabango ya elimu na viti vimepangwa nyuma ya madawati. Hii ni mandhari ya kwaida ya darasa la shule ya Kenya.

Timu ya riadha ya Kenya ya walemavu wa miguu. Wanaonekana wako katika nchi ya kigeni kwa sababu ya mazingira yake. Mmoja wao aliye mbele ameishikilia bendera ya Kenya. Mazingira haya yanapendeza sana.

Wanaume watatu wako kwenye uwanja, wawili kati yao wako na makongo . Inaonekana ni wachezaji wa mpira maalum wa walemavu, wako mazoezini au mashindano.

Kitabu cha gredi ya pili cha mwanafunzi kilichochapishwa na Jomo Kenyatta Foundation. Kwenye jalada kuna mchoro wa watoto wawili wakishiriki mbio za farasi kwenye uwanja wa kijani. Kitabu kimeandikwa kwa kiswahili na kimeidhinishwa na KICD. Kazi nzuri kwa mwanafunzi wa shule ya msingi.

Aliyekuwa waziri wa elimu ambaye anawahutubia watu, amevalia suti nzuri. Nyuma yake kuna bango au saini, ambalo linaonyesha kuwa hii ni wizara au kitengo cha elimu cha walemavu.

Timu ya mpira ya walemavu wa timu ya Kenya, ambao labda wako mazoezini au wana mechi. Wemevalia jazi, juu ni ya rangi nyekundu na chini ni rangi ya kijani.

Ukurasa wa kitabu cha Kiswahili unaofundisha matumizi ya hiki na hivi. Michoro ya watu wameshika vitabu na viatu na sentesi chini kama 'Hiki ni kitabu. Kitabu hiki ni kizuri' na 'Hivi ni viatu. Viatu hivi ni vibaya'. Inalenga kuwasaidia wanafunzi kuelewa matumizi sahihi ya viwakilishi hivi na hivi.

Mpiganaji wa madindi ambaye ni mlemavu kwa sababu amekalia kwenye kiti cha walemavu. Aliye mbele yake anaonekana ni kocha wake, mtu huyu ni kana kwamba yuko mazoezini.

Timu ya kandanda ya walemavu wasio na miguu ambao wako uwanjani wanaweza kuwa wanafanya mazoezi au wanashindana uwanja wenyewe hauna nyasi.